Barabarani kuna magari tofauti. Kuna za kubeba abiria ama usafiri wa umma na kuna za watu binafsi. Matatu mbili ambazo ni za rangi ya kijani na bluu zimeegeshwa karibu na kivuko cha waenda miguu ili abiria wapande au washuke. Magari yaliyosimama ni kwa sababu ya taa za trafiki. Watu pia wanaonekana wakitembea kuelekea vituo vya magari.